Kuna vyombo vya usafiri vitatu aina ya tuktuk . Ya kwanza rangi ya samawati, ya pili nyekundu, na ya tatu manjano. Nyuma yao kuna mtu, kuna manyumba ya ghorofa yaliyopakwa rangi ya manjano na nyeupe.

Huu ni msikiti uliopakwa rangi nyeupe na ya kijani, iko na speaker, juu kuna rangi ya samawati inayoashiria mawingu, kuna mabati upande wa kushoto.

Mchanga wa bahari ni mweupe. Kuna nyumba inayojengwa na makuti, kuna nyumba iliyojengwa na hema, kuna miti ya midafu. Kuna mtu mmoja anapita.

Nyumba hii ya ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe, iko na paa ya makuti. Imezungukwa na miti na manyasi. Kando yake kuna sehemu ya kupumzikia iliyowekwa hema na kuna mahali kwa kuogelea.

Hili ni jiwe. Jiwe hili hupatikana kando ya ufuo wa bahari. Kwenye jiwe kuna nyororo ya chuma. Nyororo hii inatumika katika kuanchor meli na mashua halikadhalika.

Jumba hili ni duka la kuuza bidhaa kwa jumla na vingi. Juu ya paa kuna taa, kuna reli za nyekundu na kuna camera za kushika video kwa ajili ya ulinzi

Huu ni mji ulio na barabara, kuna magari kadhaa mojawapo nyeupe na nyeusi, kuna tuktuk, kuna maghorofa, kuna ishara ya msikiti iliyopakwa rangi nyeupe kuna miti ina fence .